Jumba kubwa la ghorofa yenye kuta ya rangi nyeupe ina posti zilizopakwa rangi ya nyeusi, nyekundu na ya kijani kibichi na mchoro wa rangi kijani kibichi, nyekundu na nyeusi. Pia kunayo mahandishi ya rangi nyeusi.

Nyumba iliyo na kuta nyeupe na rangi ya samawati na mchoro ulioandikwa, The Coast Academy. Pia ina geti ya rangi nyeusi. Kwa nyuma kunayo miti mirefu iliyonawiri rangi kijani.

Jumba refu iliyo na paa la bati ikiwa na madirisha ya rangi nyeupe pia Kuna nyasi fupi iliyomea kwenye uwanja na mti mrefu ulionawiri rangi ya kijani.

Posti nyeusi iliyosimamishwa mbele ya kuta ya mawe na rangi nyeupe, kwa juu mlango wa mbao wa rangi nyekundu iliyo na maandishi meusi na glasi.

Jumba kubwa ya ghorofa iliyo na rangi ya machungwa, na posti nyeupe. Kwa chini geti iliyo na chuma ya rangi nyeusi na kuta ya rangi nyeupe na iliyo na maandishi ya rangi ya kijani.

Jumba kubwa ya ghorofa iliyo na kuta ya rangi ya kijivu ikiwa na posti zilizopakwa rangi ya nyeupe pia kunayo mlango wa rangi hudhurungi kwa kando kunayo nyasi fupi zilizofyekwa.

Wanaume wakimbiaji wawili, mmoja akiwa amevalia vesti ya kijani kibichi iliyo na maandishi ya samawati, mwingine ikiwa nyekundu na maandishi meupe.

Kuta kubwa ya rangi nyeupe iliyo na maandishi na mchoro wa rangi nyeusi, samawati na kijani. Pia kwa kando kunayo bendera mbili za Kenya.

Wanaume wanne wakimbiaji, wawili wakiwa wamevalia vesti nyekundu, na wengine ya machungwa na kaptula nyeusi na mmoja akiinua mkono kwa ishara ya kushangilia.

Mama aliyekaa kwenye dau iliyoelea juu ya maji akiwa amevalia shati ya rangi nyekundu na nyeupe iliyo na maandishi. Pia kando kunayo kiti ya magurudumu

Watu watatu waliosimama mmoja akiwa amevaa la rangi nyeupe na trauza rangi ya pinki wengine wakiwa wamevalia blauzu ya rangi samawati mwingine akiwa amevalia hijabu ya rangi pinki na nyeusi.

Wanariadha wawili, mmoja mwanaume, mwingine mwanamke, wote wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Mwingine akiwa amevalia vesti nyekundu kijani kibichi na kaptura nyeusi. Huko nyuma kunayo ukuta yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Walemavu saba, walio kwenye viti vya magurudumu, wakiwa wamevalia shati nyekundu na maandishi meupe pamoja na suruali nyeusi. Kwa nyuma miti nne iliyopandwa kwa mistari.

Viti vya mbao na plastiki nyeupe zilizopangwa kwa mistari. Tarakilishi zilizoekelewa juu ya meza na ubao mweupe iliyo juu ya kuta rangi kijivu, na dirisha ya chuma lililo wazi ikiwa na pazia.

Watu wengi walio na nguo koti nyekundu na mistari yakijani wakishikilia kibao cha manjano yenye maandishi meusi, nyuma yao kuta iliyo na Poster ya manjano na michoro meusi na nyeupe.

Nyumba kubwa ilio na kuta ya rangi nyeupe na samawati pia iliyopakwa rangi za post ya samawati ikiwa na paa la mabati. Kwa kando kunayo tawi kubwa la mti.

Ubao mweupe, uliozingirwa na mbao hudhurungi na maandishi ya samawati iko juu ya kuta nyeupe. Chini kuna ndoo nyekundu na fagio iliyosimamishwa.